Mwanaume aliyevaa barakashia na fulana nyeupe akiwa ndani ya duka kubwa lililosheheni bidhaa mbalimbali, ikiwa ni pembejeo pamoja na dawa zinazohusiana na kilimo.

Boksi lenye muonekano wa rangi ya maziwa, bluu pamoja na njano, lenye picha ya mbwa. Linalotumika kuhifadhia vidonge vya kutoa matibabu, kwa mnyama huyo husika.

Sehemu kubwa ya duka lenye bango lililoandikwa "Kiwanda cha kemikali cha twiga", lililosheheni bidhaa mbalimbali. Hii ikiwa ni sehemu ya kuuza dawa za matibabu ya wanyama.

Mfuko wenye rangi nyeupe ulio andikwa kwa maandishi ya kijani pamoja na bluu. Ulio tumika kuhifadhia samadi kwa ajili ya kuongeza virutubisho kwenye udongo hili kusaidia katika ukuzaji wa mimea mbalimbali.

Wanaume watatu na mwanamke mmoja waliovaa barakoa za rangi ya bluu wakishughulikia chupa zenye pembejeo za kilimo na dawa za wanyama kwa ajili ya kuimarisha ufugaji pamoja na kilimo.

Rafu maalumu zilizopangwa mifuko, makopo pamoja na chupa zenye pembejeo za kilimo na dawa za wanyama. Hii ikiwa ni sehemu ya kuimarisha shughuli za kilimo na ufugaji.

Boksi dogo lenye muonekano wa rangi nyeupe na nyekundu na maandishi ya rangi ya bluu lililochorwa picha ya mbwa, linalotumika kuhifadhia dawa zenye virutubisho sahihi kwa ajili ya matibabu ya mnyama huyo aliyechorwa katika boksi hilo.

Kichupa kidogo chenye mwonekano wa rangi nyeupe, kilichochorwa picha ya ng'ombe, kinachotumika kuhifadhi dawa zenye virutubisho sahihi pamoja na madini kwaajili ya matibabu ya mnyama huyo.

Chupa kidogo, kilichopo pembeni ya boksi, vyenye muonekano wa rangi nyeupe pamoja na bluu, vilivyochorwa picha ya ng'ombe, vinavyotumika kuhifadhia dawa zenye virutubisho na madini tofauti, maalumu kwa ajili ya matibabu ya mnyama huyo husika.

Chupa kidogo, chenye muonekano wa rangi ya zambarau na bluu bahari, kilichotumika kuhifadhia dawa zenye virutubisho sahihi kwa ajili ya matibabu ya mifupa na sehemu za mikunjo kwenye mwili wa mbwa.

Mwanamke aliyevaa koti refu jeusi na gauni jekundu, mwenye muonekano wa kutabasamu, akiwa ameshika kiroba chenye mbolea ndani yake, aliyesimama pembeni ya mwanaume aliyevaa nguo nyeusi, wakiwa wamezungukwa na rafu zenye pembejeo za kilimo.

Wanaume sita watatu wakiwa sehemu ya nyuma ndani ya kontena la gari kubwa, na watatu wakiwa wako chini wamebeba magunia yaliyosheheni dawa na pembejeo za kilimo.

Watu wawili waliovalia nguo za usalama ikiwemo kofia ngumu za rangi ya bluu, barakoa ya kuzuia kemikali pamoja na makoti. Waliokaa kwenye viti mikononi mwao wakiwa wamevaa glovu za mikono, mbele yao kukiwa na mashine ya kutengeneza na kuchakata dawa za kuzuia na kutibu magonjwa kwa wanyama.

Chupa kidogo pamoja na boksi vyenye muonekano wa rangi; nyeupe nyekundu pamoja na kijani vilivyochorwa picha ya mbwa na paka vinavyotumika katika kuhifadhia dawa zenye virutubisho na madini kwa ajili ya wanyama hao.

Chupa chenye rangi nyeusi, chenye kibandiko ya rangi ya chungwa na umbo la picha ya ng'ombe, kilichotumika kuhifadhia dawa zenye virutubisho pamoja na madini, yanayotumika kufanya matibabu kwa mnyama huyo.

Vyupa vionekananvyo kwa rangi nyeupe, vinavyohifadhi kemikali mbalimbali zenye kazi tofautitofauti kama vile kukuza na kuboresha afya za mimea, kuua magugu na wadudu shambani.

Watu mbalimbali waliopo sehemu ya wazi wakiwa bize na shughuli zao, huku akionekana mwanamke aliyeinama na kushughulika na mananasi, yaliyopangwa chini ikiwa ni kama sehehmu ya mazao ya biashara.

Mwanamke aliyechuchumaa kwenye shamba kubwa lenye watu mbalimbali wanaoendelea na shughuli zingine za kilimo, akiwa ameshika zao la biashara la viazi vilivyovunwa kwenye shamba hilo.

Watu wa tano wanaume kwa wanawake waliopo sehemu kubwa ya shamba, iliyotawaliwa na uoto wa kijani uliopandwa ikiwemo miti pamoja na mimea wakiwa wanachakata mazao ya biashara waliyo yavuna katika shamba hilo.

Watu mbalimbali wanaume kwa wanawake, waliopo kwenye sehemu ya shamba kubwa lenye uwazi, ikiashiria kuwa ni shamba ambalo mazao yake yameshavunwa, watu hao wakiwa wanashughulikia baadhi ya mazao yaliyopo chini, kwa ajili ya kuyachakata, tayari kuingia sokoni, kwa lengo la biashara.

Matenga yaliyosheheni zao la biashara lijulikanalo kama nyanya, zilizotoka kuvunwa kwenye miti ionekanayo kwa pembeni iliyoota na kustawi katika jumba kubwa la kitalu.

Wanaume wawili, waliosimama katika shamba kubwa, pembeni ya mti uliozaa matunda ya embe zilizokomaa, teyari kwa ajili ya kuwekwa sokoni kama zao la biashara.

Watu mbalimbali wanawake kwa wanaume waliovaa mavazi ya kazi ikiwa ni makoti yenye rangi ya samawati iliyokolea, waliozungukwa na matenga ya plastiki yenye rangi mbalimbali kama vile ya njano, bluu pamoja na nyeusi ndani yake kukiwa kuna ndizi, watu hao wakiwa wanashughulika na zao hilo la biashara.

Mwanaume aliyevaa kofia ya bluu, sweta la kijivu, suruali ya jinzi na buti za mvua, akiwa amesimama kwenye shamba lenye majani yaliyomea na kustawi ya mbogamboga.

Tolori lenye mazao mbalimbali ya biashara ikiwemo karoti, vitunguu pamoja na viazi lililopo katikati ya kitalu chenye miche iliyostawi ikiwa imezungukwa na miti mirefu ya kijani.

Watu mbalimbali waliopo kwenye shamba kubwa, wanaume kwa wanawake, wanaonekana kushughulika na mazao ya viazi. Wakiwa wanayaweka kwenye viroba, tayari kuingia sokoni kwa ajili ya biashara.

Watu watano wanaume watatu pamoja na wanawake wawili waliopo kwenye shamba kubwa la mahindi, ambalo tayari miche yake imesha angushwa chini baada ya kuvunwa. Pembeni yao kukiwa na kikapu kilicho sheheni mahindi ambayo tayari yamevunwa kwa ajili ya kutengenezwa ilikuuzwa kwa lengo la biashara.

Miche ya kijani iliyomea na kustawi kwenye udongo wenye rutuba, yaliyozaa matunda yajulikanayo kama nyanya, ambayo yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa, na kuwekwa sokoni kama soko la biashara.

Miche yenye muonekano wa kijani kibichi, iliyomea na kustawi kwenye udongo wenye rutuba, yaliyozaa matunda yenye rangi ya kijani yaliyoanza kukomaa kwa ajili ya zao la biashara.

Miche iliyoota na kustawi yenye muonekano wa rangi ya kijani kibichi iliyozaa matunda yaonekanayo kua na afya, iliyopandwa kwaajili ya mazao ya biashara .

Watu wanne waliopo kwenye shamba la mazao, watatu wakiwa wameinama. Wamevalia kofia za rangi nyeupe, na glavu za mikono. Wakiwa wameshika viazi, na kuviweka kwenye vyombo vilivyopo mbele yao.

Mwanamke alievaa mavazi ya kijani pamoja kofia ya kujikinga na jua, alie simama pembeni ya gari lililosheheni mananasi, ikiwa ni mazao ya biashara ambayo yapo tayari kwenye soko kwaajili ya kuuzwa.

Watu watano wanaume kwa wanawake waliopo kwenye shamba kubwa la mananasi wakiwa wamezungukwa na matenga ya plastiki yenye rangi nyekundu, pamoja na trekta likiwa limemaliza kuvuna tayari wanaweka mazao hayo kwajili ya kwenda kuuzwa.

Nyanya nyingi zilizoiva vizuri na kupangwa baada ya kuvuna kutoka kwenye shamba lake, zikizungukwa na miti ya kijani tayari kwa kupakiwa na kwenda kuuzwa.

Watu kadhaa waonekanao kwenye barabara ya vumbi waliozungukwa na magari pamoja na magunia makubwa yaliyosheheni viazi vilivyopo sokoni kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja. Ikiwa ni sehemu ya biashara ya mazao.

Sehemu ya wazi iliyosheheni mazao ya biashara wakiwemo watu baadhi, huku upande wa kulia wa picha akionekana mwanamke aliyevaa njano anaeshughulika na matunda yaliyopo kwenye mifuko na ndoo.

Wanawake wawili mmoja upande wa kushoto wa picha, akiwa amevaa nguo pamoja aproni, na mwingine upande wa kulia aliyevaa fulana nyekundu na kanga nyeupe. Wakiwa kwenye shamba kubwa, wamebeba matenga ya plastiki, yaliyo na mazao ya mbogamboga ndani yake, kwa ajili ya biashara.

Watu baadhi ikiwemo wanawake wawili waonekanao kwa ukaribu, mbele yao kukiwa na mahindi yaliyokauka, yanaonekana yamevunwa kutoka kwenye shamba hilo kubwa la mahindi kama mazao ya biashara ambayo ni tayari kwa kutengenezwa kwa ajili ya kuwekwa sokoni.

Mmea mdogo ujulikanao kama mgomba uliopandwa kwaajili ya mazao ya biashara, uzaao ndizi zinazotumika kwa matumizi mbalimbali kama vile: matunda au malighafi za kutengenezea mvinyu.

Mti wa mgomba wenye rundo la ndizi zilizokomaa, ukiwa umeota kwenye sehemu ya nyasi iliyo karibu na ukuta wa saruji, na pembeni kuna migomba mingine ikionysha mazingira ya bustani yenye mandhari ya kijani na kivuli, kinachosaidia mimea kustawi vizuri kwa ajili ya kuuzwa kwa biashara.

Mwanaume aliyevaa fulana nyeupe, suruali ya jinzi ya bluu, buti za mvua nyeusi, amesimama kwenye shamba la mahindi lenye mazao yaliyostawi, tayari kwa kuvunwa na kuandaliwa kwa ajili ya soko la biashara.

Mwanaume aliyevaa suruali nyeusi, koti jeusi na tisheti ya rangi ya kijani, akiwa amechuchumaa katika kitalu cha nyanya na kukagua mazao hayo ya biashara, yaliyojipanga vizuri na yenye rangi ya kijani ya kuvutia katika kitalu hiko.

Wanaume watatu waliosimama pamoja na wanawake watatu walioinama mbele yao, kukiwa na ndoo zilizosheheni mbegu za viazi, wakiwa wanapanda katika udongo huo wenye rutuba kwa ajili ya kustawisha mazao ya biashara.

Mwanaume aliechuchumaa kwenye shamba la miti ya mipapai, iliyopandwa kwa mfumo stahiki wa kuacha nafasi baina ya mti mmoja na mwingine, na kuleta matokeo chanja kwa kuzaa mapapai yaliyokomaa na mazuri kwa ajili ya biashara.

Miche mizuri ya kijani iliyomea na kustawi vizuri kwenye vitalu hivi vyenye udongo wenye rutuba, vilivyotengenezwa na wakulima pamoja na mfumo mzuri wa umwagiliaji wa kupitisha mabomba juu ya vitalu hivyo.

Wakulima wakiume watatu, waliopo kwenye eneo la shamba kubwa lenye udongo mzuri wenye rutuba, wakiwa wameshika majembe wanaandaa shamba hilo kwa ajili ya kupanda mazao, pembeni yao kukiwa kuna trekta, hii ikiashiria uklima kwa kutumia mashine maalum za kisasa.

Wanaume sita, wanaoshirikiana kupanda miche katika vitalu vyenye udongo wenye rutuba, vilivyoandaliwa kwa ustadi mkubwa kwa ajili ya kuzalisha miche hiyo ya mbegu itoayo mazao ya aina yake.

Eneo kubwa la wazi lenye udongo la rangi nyekundu wenye rutuba, lililoandaliwa kwa ajili ya kupanda mazao ya biashara ikiwemo mbegu za karanga pamoja na mbegu za viazi.

Idadi kubwa ya miche yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyomea na kustawi, baada ya kupandwa kwenye udongo mzuri wenye rutuba juu ya vitalu. Hii ikiashiria kuwa ni sehemu kubwa ya mafanikio, kwa wakulima.

Mti wa mgomba wenye rundo la ndizi zilizokomaa, ukiwa umeota sehemu ya nyasi iliyo karibu na uzio. Na pembeni kuna vichaka pamoja na mimea mingine, ikionesha mazingira ya bustani yenye mandhari ya kijani, na kivuli kinachosaidia mimea kustawi vizuri.

Jumba kubwa la kitalu cha mazao, kinachodhibiti mazingira yasiyo sahihi kwa mimea kama vile; unyevunyevu, mwanga wa kupita kiasi pamoja na wanyama waharibifu, ndani yake kukiwa na miche iliyochipua na kumea vizuri.

Udongo mwekundu uonekanao kuwa na rutuba wenye miche iliyoanza kuchepua, uliopitiwa pamoja na mabomba yenye rangi nyeusi ikiashiria mfumo mzuri wa umwagiliaji katika kilimo.

Mwanaume aliyevaa shati lenye rangi nyekundu pamoja na suruali yenye rangi nyeusi akiwa amesimamanae ameshika majani mkononi mwake, pia amezungukwa na mazao mbalimbali yaliyopandwa kwenye vitaru vidogo na kuchipua miche iliyostawi.

Wanaume wawili waliopo kwenye trekta lenye rangi nyekundu, lililounganishwa na mashine linalojulikana kama troveta, linalotumika kuandaa udongo kwa kuuchanga kwaajili ya kupanda mbegu za mazao.

Gari kubwa lilijulikanalo kama trekta lenye rangi ya kijani, lililopo kwenye shamba kubwa lenye udongo mzuri wenye rutuba, lililofungwa mashine ya kuandaa na kuchanganya udongo kabla ya kupandwa kwa mbegu kwa ajili ya kilimo.

Gari aina ya trekta lenye rangi nyekundu, lililopo kwenye shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba. Lililofungwa mashine ya kuandaa udongo, kabla ya kuanza kupanda mbegu, kwa ajili ya kilimo.

Mashine maalum za kilimo zijulikanazo kama trekta, zilizofungwa vifaa vinavyotumika kuchanganya na kuandaa udongo katika shamba hilo kubwa kabla ya kuanza kupanda mazao.

Mashine kubwa ya kilimo ijulikanayo kama trekta yenye muonekano wa rangi nyekundu, iliyofungwa jembe linalofanya kazi ya kuchanganya na kuandaa udongo katika shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba. Kabla ya kuanza kupanda mazao, hii ikiashiria umuhimu wa kutumia mashine katika kilimo.

Mashine ya kilimo ya kisasa, inayotumika kupalilia na kulainishia udongo kwa haraka na kwa urahisi, hasa katika mashamba madogo au bustani za kisasa za kilimo bora.

Jembe la mkono la kisasa lenye injini inayotumia mafuta, linalotumika kuchanganya udongo kwa urahisi kwenye bustani au shamba dogo, husaidia kuandaa shamba kwa haraka kuliko jembe la mkono la kawaida.

Miche ionekanayo kwa rangi ya kijani kibichi iliyoota na kumea vizuri, katika mashine maalumu za kisasa zakupanda mbegu zenye rutuba madini stahiki za ukuaji wa mazao.

Mtambo mkubwa wa kisasa, unaotumia umeme, uliofungwa kwenye paa za kijumba za kitalu, chenye uwezo wa; kulima, kuvuna na kumwagilia eneo kubwa la shamba kwa muda mchache na kuleta matokeo yaliyo chanya.

Mashine ndogo ya kisasa inayoongozwa na binadamu, itumiayo jembe maalumu kwa ajili ya kulima shambani. Huchukua muda mchache kukamilisha kazi katika eneo kubwa na kuleta mafanikio yaliyo bora.

Miche yenye rangi ya kijani kibichi, iliyoota na kumea vizuri, ndani ya jumba la kitalu iliyopandwa kwa kutumia mashine maalumu za kisasa, za kuotesha mbegu zenye rutuba na madini stahiki kwa ukuaji wa mazao.

Trekta lenye jembe la kulimia, linaloendeshwa na dereva aliye vaa shati ya rangi ya zambarau. Likiwa linatifua udongo kwenye shamba, kwa maandalizi ya upandaji wa mbegu za mazao katika shamba kubwa.

Mashine yenye rangi nyekundu, inayojulikana kama rotaveta, itumikayo kuchanganya udongo kwa hraka na kwa ufanisi mkubwa, baada ya kuvuna au kabla ya kupanda mazao.

Bwawa lenye samaki wengi aina ya kambale, wakielea juu ya maji. Jambo linaloonyesha, shughuli ya ufugaji wa samaki, ambayo hufanyika kwa lengo la biashara au chakula. Ikiwa ni njia ya kisasa, ya kuongeza kipato na lishe.

Majani yaliyo mea na kustawi ndani ya makontena yaliyowekwa juu ya bwawa dogo la kufugia samaki lenye kuta za rangi ya bluu. Majani hayo yakitumika kama sehemu ya mazingira ya samaki hao wa kufugwa.

Samaki wa kufugwa mwenye muonekano wa rangi ya bluu pamoja kahawia, aliyewekwa kwenye chombo maalumu chenye maji cha kioo, kwa ajili ya kufugwa kwa lengo la biashara au burudani. Huku akielea pamoja na samaki wengine walio mzunguka.

Bwawa dogo la kutengenezwa. Lililozungukwa na uoto wa asili ikiwemo nyasi pamoja na miti linalotumika kwa ajili ya kufugia samaki, kwa malengo mbalimbali ikiwemo biashara pamoja na chakula.

Sehemu kubwa ya wazi, iliyozungukwa na mimea ya kijani ya asili, ikiwemo miti pamoja na manyasi, ikionekana ni sehemu inayoandaliwa kwa ajili ya ujenzi wa bwawa la kufugia samaki.

Daraja lililopita juu ya bwawa dogo la kutengeneza, lenye maji pamoja na samaki ndani yake wakufugwa, kwa nje kukiwa na mimea kadhaa iliyoota kwa asili yake pamoja na mawe yaliyowekwa kwenye kingo za bwawa hilo.

Samaki jamii ya koi, wakizunguka kwenye bwawa la maji lionekanalo kwa rangi ya bluu, ikionyesha ni mfumo wa ufugaji wa samaki ambao samaki hawa hufugwa kwa ajili ya biashara au burudani wakielea kwa uhuru ndani ya maji, yaliyosafishwa na kuwekwa vizuri ili kuwahifadhi.

Samaki watatu wenye rangi za aina yake, wazuri na wakuvutia wanaowekwa kwenye chombo maalumu cha kioo, kwa ajili ya kufugwa na kuvutia watu mbali mbali wanaowaona samaki hao.

Samaki wa kufugwa wenye rangi ya machungwa, wakiogelea ndani ya tangi safi lenye mimea ya majini, na mawe ya mapambo. Jambo linaloonyesha uzuri wa mazingira bandia, yanayofanana na ya bahari, kwa ajili ya kuwavutia samaki hawa.

Bwawa dogo la kisasa lenye maji safi na salama, lililotengenezwa kwa ustadi, likiwa na idadi kubwa ya samaki wa aina mbalimbali wa kufugwa, waliozaliana katika kiwanda hiki cha ufugaji wa samaki.

Kifaa maalumu, kama kontena kilicho tengenezwa kwa kioo, ndani yake kikiwa na maji, mawe pamoja na mapambo ya kuvutia samaki wa kufugwa, waliomo ndani ya kifaa hicho.

Bwawa dogo la kufugia samaki, lenye mimea aina ya vinyoa vya maji ndani yake, na mengine ya kijani yaliyopo pembezoni pamoja na mawe. Pia ndege jamii ya fundomaji na samaki kasa, wanaonekana nje ya bwawa hilo.

Kifaa maalumu kilichotengenezwa kwa mbao na kioo, ndani yake kikiwa na maji pamoja na mapambo mbalimbali yenye rangi tofauti ya kuwavutia samaki wa kufugwa waliomo ndani ya kifaa hicho.

Mimea ya mahindi iliyo pandwa kwenye shamba kuu, yenye muonekano wa kukauka ikiashiria kuwa ipo tayari kwajili ya kuvunwa na kuwekwa sokoni kama mazao ya biashara. Baada ya kuchakata kwa kukaushwa na kusagwa.

Eneo la soko lililosheheni vikapu vya asili vyenye maharage ya aina tofauti, pamoja na karanga vinavyosubiri wateja wanaopita kununua kwa ajili ya matumizi ya nyumbani ya kila siku.

Eneo la wazi lililo pangwa na magunia yenye mazao ya chakula ndani yake ikiwemo mahindi, maharage, mbegu aina ya kunde pamoja na mchele. Hii ikiwa katika soko la mauzo la mazao hayo ya chakula.

Wanaume kumi, Walio simama katika sehemu ya wazi, Wakishughulika na mbegu za mahindi zilizopo kwenye viroba vilivyo pangwa katika sehemu hiyo, Nyuma yao kukiwa na magunia yaliyo pangwa kwa kupandana.

Eneo lililotawaliwa na uoto wa asili wa rangi ya kijani ikiwemo miti mikubwa na mirefu iliyojiotea yenyewe pasipo kupandwa na mtu yoyote na hivyo kutengeneza misitu mikubwa.

Eneo la wazi lenye ardhi yenye asili ya mawe likiotawaliwa na uoto wa asili wa kijani ikiwemo miti mirefu na mikubwa iliyojiotea yenyewe pasipo kupandwa na kutengeneza misitu.

Watu wanne (wanaume na wanawake) waliozungukwa na uoto wa kijani iwemo miti pamoja na vichaka, wanaoshughulika katika vitalu vidogo vilivyosheheni miche ya miti, inayohitajika kupandwa kwa ajili ya uboreshaji katika misitu.

Sehemu yenye asili ya majimaji, iliyozungukwa na uoto wa asili wa kijani ikiwemo nyasi pamoja na miti mirefu, iliyoota yenyewe pasipo kupandwa na mtu na kutengeneza misitu mikubwa.

Eneo lenye vijito vya maji yanayo tiririka kutoka sehemu moja kwenda nyengine, Lililo tawaliwa na uwoto wa asili wa kijani, Ikiwemo miti mikubwa na mirefu iliyo jiotea yenyewe pasipo kupandwa na kutengeneza msitu.

Watu saba wanaume kwa wanawake, waliopo sehemu ya wazi iliyozungukwa na uoto wa asili wa kijani, ikiwemo miti mirefu, mbele yao kukiwa na miche ya miti iliyopandwa tayari kwa ajili ya kukuza misitu.

Mwanaume aliyevaa fulana ya rangi ya bluu bahari, pamoja na suruali ya jinzi, mikononi akiwa na glavu za mikono, aliyezungukwa na uoto mkubwa wa asili, ikiwemo miti mirefu. Pembeni yake kukiwa kuna mti unaoonekana kukatwa katika msitu huo.

Mwanaume alievaa fulana ya kijani, na suruali nyeusi amezungukwa na vitalu vyenye miche kadhaa ya miti. Ikiwa ni upandikizaji wa miche, itakayotumika kwa ajili ya kukuza misitu.

Eneo lililotawaliwa na uoto wa asili wa kijani, ikiwemo miti mikubwa na mirefu iliyojiotea yenyewe pasipo kupandwa, na kutengeneza misitu mikubwa, iliyopo katika eneo hilo.

Watu nane wanawake kwa wanaume waliovaa nguo tofautitofauti, wakiwa wamesimama ndani ya uzio wenye vitalu vya miche ya miti viliyopandwa kwa utaratibu maalumu, wakiwa katika zoezi la kuendelea kupanda na kuipanga miche hiyo kwa ajili ya uzalishaji wa miti ili kukuza misitu.

Mizizi ya miche iliyomea na kuchipua vizuri kwa kutumia kifaa maalumu kinachotumia maji yenye virutubisho, na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo na msaada wa udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyomea na kuchepua, baada ya kupandwa kwenye ndoo maalumu lenye maji yaliyo na virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea, pasipo kuhitaji msaada wa udongo.

Jumba kubwa la kitalu ndani yake kukiwa na miche ya kijani iliyoota na kustawi, baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwaajili ya ukuaji wa mimea pasipo na msaada wa udongo.

Miche ya kijani iliyomea na kustawi, baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vinavyotumia maji na virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo na msaada wa udongo.

Miche yenye muonekano wa kijani, iliyomea na kustawi, baada ya kupandwa, kwenye vyombo maalumu, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuwaji wa mimea, pasipo kuhitaji msaada wa udongo.

Mkulima aliyevaa nguo nyeusi ameshikilia ndoo leusi, akiwa anamwagilia mimea iliyopembeni yake katika vifaa maalumu inayotumia maki yenye virutubisho na madini stahikii katika mimea hio pasipo kuhitaji udongo.

Miche ya kijani iliyoota na kumea vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu, vionekanavyo kwa rangi nyeupe vinavyotumia maji yenye rutuba na madini stahiki, kwaajili ya ukuaji wa mimea pasipo na msaada wa udongo

Miche iliyo mea na kustawi baada ya kupandwa kwenye kifaa maalumu, kinachotumia maji yaliyo na virutubisho pamoja na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji msaada wa udongo.

Miche ya mimea yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyomea na kusitawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki, kwa ukuaji wa mimea, pasipo kuhitaji msaada wa udongo.

Miche kadhaa iliyoota kwenye vifaa maalumu inatumia maji yenye virutubisho na madini kwa ajili ya ukuaji wa mimea, pasipo kuhitaji msaada wa udongo ili kukuza miche hiyo.

Miche midogo yenye rangi ya kijani iliyomea na kustawi, baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu, vinavyo tumia maji yenye virutubisho na madini kwa ajili ya ukuaji wa miche hiyo, pasipo msaada wa udongo.

Miche ya kijani iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye kifaa maalumu, kinachotumia maji yenye virutubisho na stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji msaada wa udongo.

Mwanaume aliyeshika miche iliyoota nakustawi, pamoja na miche mingine iliyozunguka eneo hilo, ndani yakijumba cha kitalu. Iliyoota baada ya kupandwa kwa kutumia maji maalumu, yenye virutubisho na madini kwa ajili ya ukuaji wa mimea, pasipo kuhitaji msaada wa udongo.

Miche ya kijani iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu, yanayotumia maji yenye virutubisho kwa ajili ya ukuuaji wa mimea hyo pasipo na uhitaji wa udongo.

Rafu maalumu yenye mimea iliyopandwa kwa kutumia maji yaliyo na virutubisho na madini husika, kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo pasipo na msaaa wa udongo.

Rafu nyeupe iliyobeba miche ya aina tofauti, ikiwemo miche yenye rangi ya kijani na miche yenye rangi ya kahawia, iliyopandwa kwa kutumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwaajili ya ukuaji wake pasipo na msaada wa udongo.

Mwanaume aliyesimama ndani ya kijumba cha kitalu cha mazao, akiwa amevaa shati la mistari lenye rangi nyeupe na suruali nyeusi, mkono wake wa kushoto ameshika simu na mkono wa kulia ameshikilia miche inayopandwa kwa kutumia maji yenye virutubisho muhimu, pasipo na msaada wa udongo.

Idadi kubwa ya mimea ya kijani iliyoota na kumea vizuri, iliyopandwa juu ya vifaa maalumu vyenye rangi nyeupe, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini sahihi kwa ajili ya ukuaji wa mimea, pasipo na msaada wa udongo.

MIche ulio chepua na kumea kutoka kwenye kifaa maalumu kinachotumia maji yenye virutubisho na madini maalumu kwa ajili ya ukuwaji wa mmea pasipo kuwa na uhitaji wa udongo mche huo unaonekana kumea vizuri na wenye rangi cha kijani kinachovutia.

Miche ya kijani iliyomea na kustawi na kuzaa matunda yenye muonekano wa rangi nyekundu ndani ya kijumbu kikubwa cha kitalu, hii ikiwa ni kilimo cha viwandani kinachosaidia kuleta matokea yaliyo chanya kwa ajili ya mazao ya biashara na chakula.

Mtu anaeonekana kuhudumia miche iliyo mea na kustawi yenye muonekano wa rangi ya kijani kibichi ndani ya jumba kubwa la kitalu, Hii ikiwa ni mfumo mzuri wa kilimo cha viwanda.

Miche iliyoota na kumea yenye muonekano wa rangi ya kijani kibichi ndani ya jumba kubwa la kitalu cha mazao kinachodhibiti mazingira yasiyosahihi kwa mimea kama vile unyevuunyevu, mwanga wa kupita kiasi pamoja na wanyama waharibifu.

Jumba kubwa lililosheheni mazao aina ya uyoga, yaonekanayo kwa muonekano wa rangi nyeupe. Ikiwa ni kiwanda cha ulimaji wa mazao haya, yanayotumika kama chakula.

Eneo kubwa lilitawaliwa na mazao ya mbogamboga yaonekanayo kwa rangi ya kijani kibichi, ikiwa ni sehemu ya kiwanda cha ulimaji inayosaidia kuzalisha mazao ya biashara pamoja na ya chakula.

Mazao mengi yaliyomea na kustawi katika shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba hii ikidhihirisha umuhimu wa kilimo cha viwandani kwa kadri inavyoweza kuleta matokeo yaliyochanya kwa kuzalisha mazao mengi na yenye ubora.

Shamba kubwa lenye miche ya mahindi iliyoanza kumea na kustawi kwenye udongo mzuri wenye rutuba, ikiwa ni sehemu ya kilimo cha viwandani kwa kuandaa zao hilo kwaajili ya kuchakatwa na kwenda kuuzwa kama soko la biashara.

Gari aina ya trekta la kisasa lenye jembe pamoja na mashine ya kumwagilia maji, likifanya kazi kwenye eneo kubwa la shamba lenye mazao yaliyomea na kustawi vizuri.

Miche ya kijani ya mbogamboga iliyoota na kumea juu ya udongo mzuri wenye rutuba na virutubisho, iliyopandwa kwenye vitalu vyenye mpangilio maalumu, ikiwa ni njia nzuri ya ukulima wa viwanda.

Jumba kubwa lililofunika vitalu kadhaa vyama zao, zikiwa zimechipua miche iliyostawi. Inayotumia mfumo sahihi wa ukulima, kwa kupitisha mabomba yanayomwagilia maji, katika kila kitalu.

Watu sita wanawake kwa wanaume, waliovaa mavazi ya bluu na kofia za nailoni za bluu bahari, wanaoshughulika katika mashine zenye matunda aina ya nyanya, wakiwa kwenye kiwanda cha kuchakata mazao ya biashara.

Mtu aliyevaa nguo za rangi ya bluu pamoja na kofia nyeusi, aliyendani ya nyumba ya plastiki ya kitalu cha mazao ya nyanya, kinachothibiti: mwanga, joto na unyevunyevu. Akishika mazao hayo ya biashara katika ukulima huo wa viwanda.

Miche ya nyanya iliyoanza kustawi kwenye vitalu vilivyotengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu, katika ukulima wa viwanda unaotumia mfumo mzuri wa kukuza mazao dhidi ya wadudu, maambukizi, pamoja na magugu.

Mtu aonekanae kupiga magoti mikono yake ikiwa imechafuka vumbi, amezungukwa na shehena ya vitunguu vilivyopo chini na vingine vilivyofungiwa kwenye mfuko, kama zao la biashara linalotokana na kilimo cha viwanda.

Hema kubwa lenye rangi nyeupe lijulikanalo kama jumba la kitalu cha mazao, kinachosaidia udhibiti wa vitu hatarishi dhidi ya mazao kama vile: wadudu, wanyama, unyevuunyevu pamoja na mwanga mkali.

Hema kubwa jeupe, lijulikanano kama jumba la kitalu cha mazao, linalosaidia udhibiti wa vitu hatarishi dhidi ya mazao husika, kama vile wadudu, wanyama, unyevuuvyevu na mwanga mkali.

Kiwanda kikubwa cha ufugaji maalumu kilichotengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu, kinachozingatia mifumo yote ya utoaji taka pamoja na usafi. Kimebeba kuku wengi waliowekwa katika mazizi yao.

Idadi kubwa ya kuku wenye muonekano wa rangi nyeupe, waliomo kwenye kiwanda cha ufugaji kikubwa na cha kisasa chenye mwanga hewa na nafasi yakutosha kama mazingira stahiki ya ufugaji wa kuku hawa.

Idadi kubwa ya ng'ombe wenye muonekano wa rangi nyeusi na madoa meupe waliopangwa kwenye kibanda cha kisasa cha mifugo, chenye mazingira rafiki wanakunywa maji yaliyohifadhiwa kwenye mazingira safi na salama.

Wanaume wawili waliosimama ndani ya nyumba ya kitalu cha mazao, kinachotumika kulinda na kuepusha mazao hayo dhidi ya mwanga, unyevuunyevu, wadudu pamoja na wanyama, wakiwa wanaangalia miche hiyo ilivyostawi.

Hema kubwa, lenye rangi nyeupe linalo lnalojulikana kama nyumba ya kitalu. Ambayo kazi yake ni kulinda mazao dhidi ya mwanga, unyevu, pamoja na vitu vingine vinavyoweza kuathiri mazao hayo, kama vile wanyama pamoja na magugu.

Ng'ombe watano waonekanao seemu za kichwa chao vikiwa zimebanwa katika kiwanda cha ufugaji na kupangwaa vizuri kwaajili ya kupata malisho yao ya kila siku, katika sehemu sahihi ambayo imetengwa kwa ajili ya chakula cha ng'ombe hao.

Idadi kubwa ya kuku walionawiri na kuvutia, waliopo kwenye kiwanda cha ufugaji cha kisasa, kitumiacho mfumo maalumu wa chakula na utunzaji wa kufuga, katika mazingira safi na salama.

Kiwanda cha ufugaji kinachotumia mfumo mpya na wa kisasa wa malisho, kilichosheheni na idadi kubwa ya ng'ombe wakiwa wamepangwa vizuri kwa utaratibu maalumu katika ghorofa ya malisho.

Miche iliyoanza kustawi katika vitalu vilivyotengenezwa kwenye udongo mwekundu wenye rutuba, kwa kutumia mfumo maalumu wa umwagiliaji kwa kupitisha mabomba yaliyopangwa vizuri katika vitalu hivyo.

Idadi kubwa ya miche iliyomea na kustawi kwenye udongo wenye rutuba, itokanayo na kilimo cha umwagiliaji kwa kutumia mfumo maalumu uliowezesha kumwagilia shamba hilo kubwa.

Miche ya kijani kibichi iliyochipua na kuota, iliyozaa matunda ya rangi ya njano, iliyopandwa juu ya udongo mzuri wenye rutuba katika vitalu, vilivyopitishwa mabomba mazuri ya maji kwa ajili ya mfumo wa umwagiliaji.

Miche yenye rangi ya kijani kibichi iliyomea na kustawi katika shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba, inayotumia mfumo mzuri wa kilimo cha umwagiliaji kwa kutumia mtambo maalumu unaotumika kumwagilia maji katika shamba hilo.

Bomba maalumu la maji kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji lililopo katikati ya kitaru chenye miche iliyostawi na yenye rangi ya kijani. Miche hiyo iliyokuwa vizuri baada ya kutumia kilimo hicho cha umwagiliaji.

Miche midogo iliyoota kwenye udongo mwekundu wenye rutuba, iliyopandwa kwa mpangilio maalumu wa kuacha nafasi baina ya mche mmoja na mwingine. Pia pembeni yake kukiwa kuna mabomba yaliyopitishwa kwa ustadi mkubwa, ambayo yanafanya kazi ya kumwagilia miche hiyo.

Kilimo cha umwagiliaji kinachoonyesha vitalu kadhaa vilivyojipanga kwenye mistari maalumu vilivyo sheheni miche iliyoota na kustawi vizuri kutokana na uwepo wa maji mengi yanayotokana na mfumo huo mzuri.

Mabomba ya maji ya mfumo mzuri wa kilimo cha umwagiliaji yanayomwagia maji yake kwa kunyunyiza juu ya vitalu hivi, vyenye udongo wa rutuba na vurutubisho ambavyo vimepandwa miche iliyostawi katika hali nzuri.

Mabomba yenye rangi nyeusi matatu ya maji, yaliyopita katikati ya miche iliyochipua katika udongo wenye rutuba, ambao umetokana na mfumo huu mzuri wa kumwagilia maji na kusababisha miche hii kukua na kustawi vizuri.

Mabomba ya maji yenye rangi nyeupe yaliyowekwa maalum kwa ajili ya mfumo wa kilimo cha umwagiliaji, na kupitishwa katikati ya vitalu vilivyoandaliwa kwa lengo la kupanda mbegu ili zichipue miche iliyo stawi.

Mabomba yaliyopangwa katika mpangilio sahihi, ikiwa ni mfumo mzuri wa umwagiliaji katika kilimo. Pembeni yake kukiwa kuna miche ya kijani iliyostawi na kumea vizuri, kutokana na udongo huo wenye rutuba na virutubisho, kutokana na mfumo huo wa umwagiliaji.

Miche kadhaa iliyopandwa na kuchipua juu ya udongo mwekundu wenye rutuba, ipatayo maji kutoka kwenye mabomba maalumu yaliyopangwa kwa ustadi, kwa lengo la umwagiliaji kama mfumo wa kisasa wa kilimo cha umwagiliaji.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyozungukwa na uoto wa asili wa kijani ikiwemo manyasi pamoja na miti iliyoota kwenye mlima. Kwa pamoja ikileta taswira nzuri ya mazingira haya halisi.

Mandhari nzuri na yakuvutia, inayotengenezwa na eneo la maji lililozungukwa na uoto wa kijani wa asili, vikiwemo nyasi pamoja na miti, vinavyoleta taswira nzuri ya mazingira asilia.

Mandhari ya kuvutia yenye milima ya kijani kibichi, mashamba yaliyopambwa kwa ustadi kwenye mteremko na miti ya asili iliyozunguka eneo hilo. Hali hii ikiashiria mazingira asilia yanayoleta taswira nzuri.

Sehemu ya maji, iliyozungukwa na uoto wa asili wa kijani, ikiwemo manyasi pamoja na miti iliyopo kwenye milima, kwa pamoja vikileta taswira nzuri ya kuvutia ya mazingira haya halisi.

Eneo kubwa la polini lililotawaliwa na uwoto wa kijani wa asili, Ikiwemo miti pamoja na manyasi iliyo ota pembezoni mwa mlima mdogo, Hii ikileta mandhali nzuri ya kuvutia ya mazingira haya halisi.

Madhari nzuri ya kuvutia, inayoonesha wanyama, wakiwemo twiga wawili wanaokula majani kwenye mti mmoja mrefu, pamoja na mlima muonekanao kwa mbali na kuleta taswira ya mazingira yaliyo halisi.

Mandhari nzuri ya kuvutia, iliyotawaliwa na uoto wa asili wa kijani, ikiwemo misitu iliyoota kwenye milima. Hii ikiwa ni sehemu, ya mazingira yaliyo halisi.

Barabara ya vumbi yenye muonekano wa rangi ya udongo mwekundu, iliyozungukwa na uoto asili, ikiwemo nyasi pamoja na miti mirefu kwa mbali ukionekana mlima ambayo kwa pamoja huleta mandhari nzuri ya mazingira haya halisi.

Sehemu ya porini yenye muonekano wa udongo wa rangi nyekundu pamoja na uoto wa asili uliojiotea wenyewe; kwa mbali ukionekana mlima mkubwa. Hii kwa pamoja huleta taswira ya mandhari nzuri ya mazingira yaliyo halisi yenye kuvutia.

Watu watatu wakiwa wanatembea juu ya udongo wenye unyevuunyevu, kwenye mazingira tulivu katikati ya miamba miwili mikubwa yenye uoto wa asili wa kijani kibichi kwenye kuta zake.

Sehemu ya porini inayoonyesha udongo uliokauka, nyasi pamoja na miti michache iliyoota yenyewe ikiwa ni uoto asilia; ipo pembeni ya milima mikubwa.

Mto mdogo uliozungukwa na uoto wa asili, wenye rangi ya kijani, miti pamoja na mlima ulio kwa mbali, kwa pamoja vikitengeneza mazingira asilia na kuleta taswira inayovutia.

Eneo kubwa lenye uoto wa asili, ikiwemo miti, manyasi pamoja na mimea mingine iliyoota kwa aina yake, pia na milima ionekanayo kwa mbali na anga lenye jua linaloonekana kuzama. Ikiwa ni sehemu nzuri ya mandhari ya kuvutia na mazingira yaliyo halisi.

Mandhari nzuri ya kuvutia, inayoonyesha mto uliozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani, pamoja na makazi ya watu yanayoonekana kutoka kwa mbali.

Milima na Mabonde inayoleta mandhali nzuri ya kuvutia, yanayotokana na mazingira asilia yenye uoto wa kijani wa asili, inayojumuisha miti pamoja na majani, na manyasi yaliyoota kwa aina yake.

Mto uliozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani, ikiwemo miti pamoja na majani na makazi ya watu kwa mbali. Vinavyoleta mandhari nzuri na kuvutia, katika mazingira haya yaliyo halisi.

Eneo la ardhi lenye asili ya mabonde na milima ionekanayo kwa mbali, huku sehemu ndogo ikiwa imechukuliwa nafasi na vijito vya maji vilivyo zungukwa na uoto wa asili kwa asilimiachache, ambavyo kwa pamoja huleta mandhali nzuri ya mazingira haya yaliyo halisi.

Vijito vidogovidogo vya maji vilivyozungukwa na uoto wa asili wa kijani. Ikiwemo miti pamoja na vichaka vidogovidogo vilivyotengenezwa kwa manyasi na mimea aina mbalimbali. Kwa pamoja vinavyoleta mandhari nzuri ya mazingira haya halisi ya kuvutia.

Sehemu kubwa ya maji iliyozungukwa na uoto wa asili wa kijani, ikiwemo miti pamoja na mimea mingine na milima inayoonekana kwa mbali, ambavyo kwa pamoja huleta mazingira asilia yanayovutia.

Mbuzi watano waliopo kwenye zizi lililotengenezwa kwa mbao wawili, wakiwa wamejitenga sehemu ya chakula, wanapata chakula kilichomo kwenye mazingira safi na rafiki.

Mwanaume aliyevaa nguo nyeusi, aliyezungukwa na uoto wa kijani, ikiwemo na shamba la mahindi pembeni yake, ameinama na kumshika mbuzi akiwa anamlisha chakula. Pia pembeni yake kukiwa kuna mbuzi wengine wawili.

Mbuzi watatu wakufugwa ambapo upande wakushoto kuna mbuzi mmoja mdogo, upande wakulia kuna mbuzi wawili wakiwa wanakula majani makavu yaliyoandaliwa kama chakula maalum kwa mifugo hiyo.

Ndege aina ya bata waliopo pembezoni mwa bwawa hili la kutengenezwa, wakiwa wamezungushiwa uzio wa senyenge. Wanajipatia chakula chao kilicho mwagwa katika mazingira hayo ikiwa katika suala zima la ufugaji wa mifugo hiyo.

Mwanaume aliyesimama, mikononi mwake akiwa ameshika kuku wawili, pembeni ya zizi la kienyeji aliyezungukwa na kuku wengi wafugwao kwa mfumo wa kienyeji.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume. Mwanaume akiwa amevaa kofia, pamoja na koti ya rangi ya kaki, mwanamke aliyevaa barakoa yenye rangi ya bluu, gauni jeusi lenye michoro meupe. Wakiwa katika chumba cha kufugia kuku, kilichosheheni kuku wengi.

Watu wawili waliosimama wamevalia makoti ya rangi nyeupe, suruali za bluu na buti za mvua wakiwa wamesimama ndani ya banda kubwa lenye kuku wengi, chini kukiwa kuna pumba za mchele kama chakula cha mifugo hio.

Idadi kubwa ya miche yenye muonekano ya kijani kibichi, iliyomea na kustawi kwenye udongo mzuri wenye rutuba, katika shamba kubwa. Kwa kutumia mfumo mzuri wa umwagiliaji wa maji, baada ya kupitisha mabomba yanayotumika kumwagilia maji, katika shamba hilo.

Miche ya kijani iliyomea na kuchepua baada ya kupandwa kwenye vifaa maaulumu vilivowekwa udongo wenye rutuba na samadi kwa ajili kuchipua mbegu hizo, hii ikiwa ni sehemu ya uzalishaji wa mbegu.

Magunia yaliyosheheni mbegu za aina tofautitofauti yaliyoachwa wazi na kuandikwa vikaratasi vilivyowekwa ndani ya magunia hayo kila mbegu zikiwa na ubora wake.

Miche iliyomea na kustawi, baada ya mbegu bora kupandwa kwenye udongo mzuri wenye rutuba, uliopitishwa mabomba yenye rangi nyeusi, yafanyayo kazi ya kumwagilia miche hiyo na kuiweka katika hali nzuri ya ustawi.

Idadi kubwa ya miche midogomidogo yenye majani ya rangi ya kijani, iliyoanza kumea na kustawi baada ya mbegu zenye bora kupandwa kwenye udongo mzuri wenye rutuba na kuchipua.

Miche ya kijani iliyomea na kustawi katika vitalu vilivyotengenezwa kwenye udongo mzuri wenye rutuba na kuwekwa mabomba yaliyopangiliwa kwa mpangilio maalumu kwa ajili ya kumwagilia maji katika shamba hilo.

Mfuko maalumu wa mbegu wenye muonekano wa rangi ya kijani, njano pamoja na almasi unaotumika kama mazingira rafiki ya kuhifadhia mbegu zenye ubora zilizofanyiwa utafiki na uchunguzi wa kitaalamu kwa ajili ya kuimarisha upandaji wa mbegu.

Mfuko wenye muonekano wa rangi ya maziwa, na ufito wa rangi ya almasi. Uliochorwa kwa maandishi mekundu Pamoja na ya njano, na kuwekwa picha ya nyanya. Unaotumika kuhifadhi zao hilo la nyanya.

Rafu zilizopangwa mifuko maalumu ya mbegu, itumikayo kama mazingira rafiki ya kuhifadhia mbegu zenye ubora, zilizofanyiwa utafiti, na uchunguzi wa kitaalamu. Hii ikiwa ni kwa ajili ya kudumisha upandaji wa mbegu.

Rafu iliyopangwa mifuko maalumu itumikayo kama mazingira rafiki ya kuhifadhia mimea, zenye ubora zilizofanyiwa utafiti na uchunguzi wa kitaalamu kwa ajili ya kudumisha upandaji wa mbegu.

Idadi kubwa ya miche iliochipua na kumea baada ya mbegu ziliopandwa kwenye udongo wenye rutuba, katika jumba hili kubwa la kitalu cha mazao, kinachosaidia kudhibiti vitu hatarishi dhidi ya ukuaji wa mbegu kama vile wadudu, wanyama, unyevu unyevu na mwanga mkali.

Mifuko kumi maalumu itumikayo kama mazingira rafiki ya kuhifadhia mbegu zenye ubora, zilizofanyiwa utafiti na uchunguzi wa kitaalamu kwa ajili ya kudumisha upandaji wa mbegu.

Miche ya mbegu iliyochepua na kuota vizuri, iliyowekwa ndani ya makontena yaliyosheheni udongo mzuri wenye rutuba. Hii ikiwa ni sehemu ya ukuzaji wa mbegu kwa kutumia njia maalumu.

Mfuko wenye muonekano wa rangi ya maziwa, kijani pamoja na njano, unaotumika kama mazingira rafiki ya kuhifadhia mbegu zenye ubora, zilizofanyiwa utafiti na uchunguzi wa kitaalamu kwa ajili ya kudumisha upandaji wa mbegu.

Idadi kubwa ya miche, iliyomea na kustawi, yenye muonekano wa rangi tofautitofauti, ilyoota baada ya mbegu zilizopandwa kwenye jumba hilo la kitalu cha mazao, kinachosaidia kudhibiti vitu hatarishi dhidi ya mazao husika, kama vile wadudu, wanyama, unyevuunyevu pamoja na mwanga mkali.

Mfuko maalumu wenye muonekano wa rangi ya kijani na njano, unaotumika kama mazingira rafiki ya kuhifadhia mbegu zenye ubora, zilizofanyiwa utafiti na uchunguzi wa kitaalamu, kwa ajili ya kudumisha upandaji wa mbegu.

Miche iliyomea na kustawi yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyoota baada ya mbegu zilizipandwa kwenye udongo wenye rutuba. Uliowekwa kwenye vifaa maalumu kwa ajili ya kuimarisha ukuaji wa mbegu hizo

Idadi kubwa ya miche yenye mwonekano wa rangi ya kijani, iliyomea na kuchipua baada ya mbegu zilizopandwa katika udogo mzuri wenye rutuba, kwa mpangilio maalumu wa kuacha nafasi baina ya mbegu moja na nyingine.

Miche ilyoota na kustawi, yenye muonekano wa rangi kibichi pamoja na rangi ya kahawia, iliyopandwa kwenye vitalu vyake kadhaa, ndani ya jumba kubwa la vitalu. Linalosaidia kudhibiti mazingira yasiyo rafiki kwa mimea. Kama vile mwanga mkali, unyevuunyevu pamoja na wanyama na wadudu.

Mfuko maalumu wenye mwonekano wa rangi ya maziwa, kijani, na njano, utumikao kama mazingira rafiki ya kuhifadhia mbegu zenye ubora, zilizofanyiwa utafiti na uchunguzi wa kitaalamu, kwa ajili ya kudumisha upandaji wa mbegu.

Idadi kubwa ya miche midogomidogo yenye majani ya rangi ya kijani, iliyoanza kumea na kustawi baada ya mbegu zenye ubora kupandwa kwenye udongo mzuri wenye rutuba, uliowekwa ndani ya vyombo maalumu.

Miche mingi iliyomea na kustawi ndani ya jumba kubwa la kitalu, kinachosaidia kudhibiti vitu hatarishi zidi ya mazao husika kama vile wadudu, wanyama, unyevuunyevu na mwanga mkali.

Miche iliyomea na kustawi katika udongo mzuri wenye rutuba katika kiwanda hichi cha ukulima, miche hiyo iliyopandwa kwa kuzingatia nafasi na mfumo maalumu wa kisasa.

Watu kumi na wawili wakiwa wanashughulika na viroba vyenye mbegu za mahindi ndani yake. Vilivyopangwa pembeni yao. Nyuma yao kukiwa na magunia mengine kadhaa, yaliyopangwa kwa kupandana.

Watu wanne wakiwemo wanaume wawili na wanawake wawili, wawili wao wakiwa wameshikilia vifuko vyenye mbegu na kupandikiza mbegu hizo katika kitalu kidogo kilichowekwa juu ya Kuchanja.

Mfuko maalumu utumikao kama mazingira rafiki ya kuhifadhia mbegu zenye ubora, zilizofanyiwa utafiti na uchunguzi wa kitaalamu, kwa ajili ya kudumisha upandaji wa mbegu.

Kabati lililopangwa mifuko maalumu, iliyohifadhiwa mbegu bora na salama za mazao ndani yake, kwa lengo la kukuza uzalishaji, kwa kutumia njia sahihi za kuhifadhi mbegu.

Kabati lililopangwa mifuko kadhaa itumikayo kama mazingira rafiki ya kuhifadhia mbegu, zenye ubora zilizofanyiwa utafiti na uchunguzi wa kitaalamu kwa ajili ya kudumisha upandaji wa mbegu.

Mfuko maalumu, huonekanao kwenye muonekano wa rangi nyeupe, kijani pamoja na njano, wenye picha ya majani, utumikao kama mazingira rafiki ya kuhifadhia mbegu zenye ubora, zilizofanyiwa utafiti na uchunguzi wa kitaalamu, kwa ajili ya kudumisha upandaji wa mbegu.

Mwanamke aliyevaa shati la mikono mirefu la rangi ya bluu bahari, akiwa kwenye chumba chenye makabati yaliyojaa makopo, pamoja na mifuko ya mbegu, na pembejeo za kilimo.

Mfuko wenye rangi tofauti tofauti ikiwemo rangi ya dhahabu, kijani, nyekundu pamoja na ya almasi uliotumika kuhifadhia mbegu kwaajili ya kupanda mbegu izo katika mashamba.

Miche yenye rangi ya kijani, iliyoota na kumea katika udongo wenye rutuba, uliotumia mfumo mzuri wa umwagiliaji, hupitisha mabomba yamwagiliayo maji katika vitalu hivyo.

Mfuko mdogo wa kaki, uliochorwa kwa maandishi ya rangi ya kijani na nyekundu, wenye ujazo wa kilogramu mbili uliopo juu ya meza, wenye mbegu za mazao ya kunde, zenye ubora kwa ajili ya uzalishaji wa miche.

Miche ya mbegu iliyochipua katika udongo mzuri wenye rutuba, iliyopandwa kwa kuzingatia nafasi, pamoja na kupitishiwa mfumo maalum wa umwagiliaji wa maji, kutokana na mabomba ya rangi nyeusi yaonekanayo kupita katika vitalu hivyo.

Kitalu kidogo cha kuzalisha mbegu chenye miche iliyochepua kilicho tengenezwa kwa mfumo maalumu wa kuacha nafasi baina ya mbegu moja na nyingine pia na kuweka mfumo mzuri kwa ajili ya umwagiliaji wa maji kwa kutengeneza mabomba ambayo yamepita katika kitalu hicho.

Miche iliyoota na kumea kwenye vitalu, katika udongo mwekundu wenye rutuba, vilivyoandaliwa kwa mfumo maalum na kutumia mabomba ya maji yapitayo katika vitalu hivyo kwaajili ya umwagiliaji wa mazao.

Mbwa aliyesimama ndani ya kibanda kilichojengwa kwa mbao chenye paa la bati kikiwa na vyombo vya chakula na maji, kinachotumika kama makazi ya wanyama pamoja na sehemu ya malezi kwa muktadha wa huduma za mifugo.

Mwanaume aliyevaa tisheti ya rangi nyekundu na suruali nyeusi, akiwa amezungukwa na wanyama mbalimbali, mikononi mwake amemshikilia mbwa, akionesha kuwa anafanya uangalizi wa kimatibabu kwa ajili ya afya bora kwa mbwa huyo.

Kibanda cha mbao, kilichojengwa ardhini chenye paa la bati, kikiwa na vyumba vya chakula na maji, kinachotumika kama makazi ya wanyama kama mbwa au paka, hali hii inaonyesha malezi na matumizi au matibabu kwa muktadha wa huduma za mifugo.

Mbwa wengi wenye muonekano wa rangi nyeusi waliopo sehemu ya wazi iliyozungushiwa na uzio wa senyenge pembeni yao kukiwa na kibanda kikubwa cha mbwa hao, ikiwa ni sehemu kwa ajili ya malezi au uangalizi wa mifugo hiyo.

Mwanaume aliye vaa fulana ya rangi nyeusi na suruali ya rangi ya kahawia, pamoja na barakoa ya bluu, aliyemshika mbwa aliyesimama juu ya meza akiwa anamfanyia huduma mbwa huyu ikiwa ni sehemu ya matibabu ya wanyama.

Watu wawili waliosimama mwanaume kwa mwanamke, wakiwa wamevalia mavazi ya kidaktari mwanaume ameshika karatasi na kalamu ya wino, akiwa anaandika baadhi ya vitu na mwanamke aliyemshika mbwa ambaye amesimama kwenye meza katikati yao, ikiwa ni sehemu ya kutoa matibabu kwa wanyama.

Boksi lenye muonekano wa rangi ya bluu na nyekundu, lililochorwa picha ya wanyama wa kufugwa, yaani paka, mbwa, na sungura, likiashiria kuwa ni boksi lenye dawa zenye virutubisho na madini, kwa ajili ya matibabu ya wanyama husika.

Twiga watatu wanaoonekana kwenye mbuga za wanyama wanaoleta taswira ya mandhari ya kuvutia, uliozungukwa na uoto wa asili ikiwemo nyasi pamoja na miti mirefu iletayo kivuli.

Tumiri wa porini mwenye manyoya meusi na bluu iliyokolea, akitembea juu ya udongo kwenye mazingira ya asili yaliyojaa majani, jambo linalodhihirisha maisha ya wanyama pori na uhuru wao katika makazi yao a kawaida misituni.

Mwanaume aliyepanda mgongoni mwa farasi akiwa anamuendesha farasi huyo. Nyuma yake kukionekana kichwa cha farasi mwingine mwenye rangi nyeusi. Kwa pamoja wanapita katikati ya msitu mkubwa wenye miti mirefu, ikiwa ni sehemu ya porini ya kuishi wanyama.

Ndege wa porini wa aina moja, mmoja akiwa amesimama na mwingine anaruka waliopo kando ya vijito vya maji vilivyozungukwa na uoto wa asili wa kijani.

Mandhari nzuri na yenye kuvutia ikimuonyesha twiga mmoja ambaye amesimama wakati wa mchana katika mbuga za wanyama, akiwa amezungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani ikiwemo miti pamoja na majani.

Twiga aliyesimama akiwa katika mbuga za wanyama. Amezungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani ikiwemo nyasi, pamoja na miti na mimea mbalimbali; iliyopo katika eneo hilo.

Watu wawili walio vaa nguo za kijani na kofia za kujikinga na jua mabuti ya mvua wamesimamabele ya tembo watatu wakubwa wakiwa wanawapa huduma mbalimbali kama waangalizi wa tembo hao kwa ajili ya kuvutia watalii.